Gari hili ni la usafiri wa umma. Lina nambari ya usajili ya KDM 340K . Mbele ya gari hii ni majengo refu yenye rangi tofauti, kwa mfano: manjano, samawati na kijani.

Mabasi haya ni ya usafiri wa umma. Nyuma ya mabasi haya ni majengo marefu yaliyo na rangi tofauti tofauti. Kando ya mabasi haya ni watu wengi wamesimama , wengine wamevalia nguo ya nyeupe.